Mazao ya shambani, mfano pilipili, dania, viazi, mahindi na hata matunda, yameletwa kule sokoni yakapate kuuzwa.

Watu wawili wanasalimiana mmoja akiwa muuzaji mwingine akiwa mnunuzi. Baada ya biashara kuenda sambamba huku muuzaji akimpa mununuzi fungo lake la gari.

Kuna mazao shambani kuna karoti , kuna hoho na hata viazi, viazi umepangwa katika vitengo tofauti tofauti na bila shaka naamini zinauzwa katika bei tofauti tofauti.